Hii ni sehemu ambayo huduma ya kupeana vitambulisho ya wananchi hufanyika. Hapa tunaona vitambulisho mingi zaidi ambayo iko hapa, sehemu hii ndiyo watu huweza kuja kupata vitambulisho vyao. Hii sehemu huitwa Huduma Center, na hupeana huduma bora zaidi, kwa vile jinsi wamepanga vitambulisho ili waweze kupeana.

Hapa ni kampuni inaitwa Huduma Kenya, inayosaidia kupeana huduma mbali mbali katika inchi hii ya kenya kwa wanainchi. Tunapata kuna ndugu mmoja ambaye anasaidiwa katika sehemu hii, tunaona mzee mmoja ambaye anaoneka kuwa kiongozi wa kampuni hii akisaidia kumsajili ama kumwonyesha kufanya jambo fulani.

Tunaona kwamba hawa watu ni washabiki ambao wamekuja kushabikia nchi yao ama timu yao katika mchezo unaoendelea. Tunaona kwamba watu hawa wamevaa nguo ya rangi ya njano na wote wamevaa nguo hiyo na tunaona kwamba hao ni watu ambao wako na umoja na jinsi tunaona huyu mmoja anayeonekana kuwa shabiki sugu wamefurahia ushindi wa timu.

Tunaona watu wakishangilia huku wakishikilia bendera za Kenya, inawezakana kwamba hii ni mkutano wa kizalendo ama ni mchezo unafanyika inayo husiana na inchi ya Kenya. Tunaona kwamba watu hao wanaonyesha uzalendo wao kweli kweli kwa kuwa wanapeperusha bendera ya Kenya kwa juu huku wakishangilia na kuonyesha kufurahia wanachofanya.

Tunaona kwamba ni sherehe ya kuapisha rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta ndio inaendelea katika sehemu hii. Tunaona jaji mkuu anayesimamia haki katika nchi ya Kenya akimuongoza rais aliyestaafu huku akichukua kiapo ya jinsi atatumikia nchi ya Kenya kwa uadilifu na kwa haki. Hivyo tunaona rais aliyechaguliwa akikabidhiwa stakabari za uongozi

Hapa tunaona watu wanaokuwa na vifaa tofauti kama vile vuvuzela na firimbi. Watu hawa wanaonekana kuonyesha kushangilia, na sanasana hawa ni washabiki wa mchezo fulani unaoendelea ama ukiambiaji ambao unaendelea kwenye sehemu hii. Tuaweza pia kuona kwamba watu hawa wanaonyesha kutabasamu kwenye sura zao, kuonyesha kuwa wanafurahia kile kinachoendelea sehemu hii.

Tunaona huduma unaoendelea ni ya polisi. Tunaona polisi wa idara ya polisi ya kusimamua uchunguzi wa ujambazi. Tunaona watu ambao pia wameenda kupewa huduma kuchukua muktasari wa polisi na kisha kuenda kwenye hao wanaosimamia idara ya uchunguzi wa ujambazi ili kupewa cheti cha kuonyesha wana mwendo mzuri katika nchi hii ya Kenya.

Hapa ni afisi moja ya nchi ya Kenya inayo peana huduma kwa wananchi wa Kenya. Tunamuona ndugu huyu aliyeketi kwenye kiti akipokea huduma kutoka kwa wanadada wawili wanaotumia tarakilishi. Tunaona kwamba huduma hii imekuwa bora zaidi kwa wanakenya na imerahisisha kazi na tunaona wanafanya kazi mzuri na wanaadimika katika kazi yao.

Hapa tunaona mashabiki wa timu hao mashabiki wanaweza kuvaa nguo ya aina ya njano rangi ya njano. Mashabiki hao wanaonekana kufurahishwa na mchezo wanaotazama. Tunaona wakipuliza vipenga wengine wanapiga kelele na hivyo inaashiria ya kwamba wanafurahia katika tendo linalotendeka na kuonyesha timu yao inafanya vyema.

Tunaona kwamba ni mambo ya michezo ndiyo inafanyika katika sehemu hii. Tunaweza kuona washabiki wengi sana wakishabikia na wakishangilia timu yao ambayo inaonekana kwenye ubao huo uliobebwa na aliyekuwa mstari wa mbele inayoitwa Wakola. Naona kwamba washabiki hao wanafurahia sana wakitazama mchezo huu na huku wanashangilia kwa furaha.

Mambo inayoendelea hapa ni mchezo wa mpira wa kandanda. Tunaona kwamba timu ya Kenya ya Gormahia inaweza kucheza mpira sehemu hii. Na tunaona kwamba mlindalango anawajibika zaidi kwa kuwa, anaashiria wachezaji wenzake namna watakwavyo lenga bao lisiweze kuingia. Hapa tunaona washabiki vile vile wakishangilia mno na wakiwa wengi zaidi.

Hapa tunaona uwanja ambao umejaa na watu pomoni. Watu hawa wamekuja kutazama mchezo ambao unaendelea katika uwanja huu tunaweza kuona pia wachezaji hao waliovalia nguo inayokaa rangi ya chungwa wakionyesha kufurahia ama kushangilia kuonyesha kwamba kuna uwezekano wameweza kupata bao na hivyo wanashangilia bao hilo.

Hapa tunaona viongozi wa inchi ya Kenya. Wanaoongozwa na raisi aliyestaafu Uhuru Kenyatta. Anayeonyesha kutabasamu huku akimsalimia mwenzake, huyu anaonekana kuwa waziri wa wizara fulani katika inchi hii na inaonekana kwamba raisi aliyestaafu alienda kutembelea kutazama kinachoendelea katika wizara hio na inaonekana kwamba amefurahia kinachoendelea.

Hapa tunaona ni ofisi moja ya kupeana huduma kwa wananchi. Kwenye ubao mmoja hapo tunaona umeandikwa huduma Kenya kubadilisha huduma kwa wananchi. Tunaweza kumuona dada huyu ambaye ameshikilia tarakilishi na kuonekana kwamba ni mwadilifu katika kazi yake. Wanaume hawa watatu pia wanaonekana kutabasamu na ni wafanyakazi katika sehemu hii kwa sababu wamevalia shati.

Hii ni chama cha kisiasa ambayo ilitengenezwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta .Hii inaashiria kwamba ilitengenezwa ili kuweza kuleta wakenya pamoja katika wakati wa kisiasa, na alikua akitumia kuomba kura, na alitumia kuleta mshikamano katika nchi yetu. Hivyo hii ni chama ambayo ilisaidia nchi.

Hii ni sehemu katika nchi yetu ya Kenya inayopeana huduma kwa wananchi, iliopo kwenye mji mkuu wa Nairobi. Hapa tunaweza kuona watu ambao wamekuja kusaidiwa kwenye huduma hizi. Tunaona watu ambao wamepanga foleni, huku tukiona wengine walioketi wakisubiri kupewa huduma zao.

Hapa tunaona wachezaji wa Kenya wa mchezo wa raga. Wachezaji hawa wanaonyesha furaha zaidi kwa sababu ya ushindi wao huku wameshikilia kibao kilichokuwa na mchoro wa ndovu kuonyesha jinsi wameweza kushinda. Na hapa tunaona kwamba wanatabasamu na wanainua mikono kuonyesha umoja wao na ushindi.

Hapa ni mambo ya kisiasa ndio yanayoendelea. Naona viongozi wa kisiasa wakiongozwa na Raia Ondinga akiwa ameshikilia girasi kuinua juu kuwaonyesha kwamba anasherehekea chama cha kisiasa ambayo ina imetengenezwa. Vile vile ameshikilia kipasa sauti kukuwa kuwaonyesha anaongeresha watu kuhisiana na chama hii ambayo imetengenezwa.

Hii ni kampuni hapa nchini Kenya inayopeana huduma kwa wananchi wa Kenya. Tunaona kwamba wamevalia barakoa na tunawdza kuona mzee mmoja ambaye anahudumiwa na dada mmoja anayemshughulikia kwa kutumia tarakirishi. Tunaona kwamba kampuni hii inapeana huduma bora kwa kuwa mandhari yenyewe inaonyesha kuna utulivu na wafanyikazi wanaonyesha uadilifu.

Tunaona lori la viwavi likifanya kazi ambayo inahusiana na ujenzi wa barabara, kwa sababu tunaona vifaa vinavyotumika katika ujenzi vikiwa hapo kando na tunaona kwamba kazi inaendelea ili kuweza kuimarisha usafiri Kwa kutengeneza barabara iweze kuwa sawa ili watu wasafiri vizuri.

Hapa tunaona viongozi wa nchi ya Kenya, wakiongozwa na mama ambaye amesimamia idara ya kusimamia haki ya wananchi. Tunaona kwamba anaweza kufanya matangazo kwa sababu anaonekana akiongea kuzungumza na wananchi ama watu wengine ambao wako kumsikiliza. Tunaona kwamba viongozi hao wanaezakufanya kazi kwa jinsi inavyofaa.

Tunaona kambuni Moja ya Kenya inayoitwa huduma Kenya. Tunaona kwamba Kuna wafanyakazi , ambao wanafanya katika sehemu hii , wamesimama hapo nje ya mjengo huo Ili kuweza kupiga picha pamoja. Hii inaonesha kwamba wafanyakazi hao ni waadhilifu mno. Kwa kuwa wote wamevalia shati zinazo fanana. Na wote wanaonekana kuimarika katika kazi zao.

Tunaona ubao ulioandikwa Huduma Kenya. Hii ni sehemu ambayo watu huenda kupata huduma zote za jumla za nchi ama kizalendo kama wananchi wa Kenya. Hapa tunaeza kuona dada huyu aliyeshikilia kiuno akingoja kuweza kuhudumiwa na huyu dada mwingine ambaye anatazama tarakilishi. Tunaona kwamba hii ni afisi kubwa kuonyesha watu wengi huja huku kuhudumiwa.

Sehemu hii tunaona kwamba ni ya kupeana huduma za mtandao, tunaona watu wanaume wawili ambao wamekuja kushugulikiwa kupewa huduma hizo. Tunaona wanadada wengi wanaopeana huduma hizi huku wakitumia tarakilishi kusaidia hawa watu wanaohitaji huduma hizi za mtandao.